Ndizi zimepandwa kwenye foleni. Zote zina rangi ya kijani zimefungwa na karatasi ya rangi ya samawati zinaonekana zimepandwa kwenye udongo mzuri kwa vile zina afya njema.

Mwanaume mmoja ako shambani ndizi za rangi ya kijani zimepandwa kwa mistari ili ziweze kufurahisha. Ndizi hizi zinaonekana zikiwa afya njema.

Wanawake zaidi ya watatu wako pamoja, wengine wameketi, mwingine ameinama, na mwingine amesimama, huku amembeba mtoo, wanaendelea kupakua chakula, kwenye masahani.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa kofia ya rangi nyeusi amesimama kwenye shamba ameshikililia ndizi ambayo imeiva anataka kuichuna hili aweze kuikula.

Ndizi ambayo ina rangi ya kijani, iko kwenye mgomba shambani. Mgomba huu, una matawi, ambayo ni ya rangi ya kijani. Chini, nyasi za rangi ya kijani, zimemea pale.

Mahindi ambayo imepandwa kwenye foleni iko shambani. Mahindi hii imefikia wakati wake wa kuvunwa kwa vile imekauka. Chini nyasi ya rangi ya kijani imemea.

Maziwa ambayo yamegandana yamewekwa ndni ya sahani ambayo ni ya chuma. Maziwa haya yana rangi nyeupe na ya njano, ndani kijiko kimoja kimewekwa ambacho kimetengenezwa na mbao.

Wanyama zaidi ya wawili wako pamoja, wanyama hawa ni ngombe ambao wamelala chini, ngombe hawa ni wa kukamuliwa, chini kuna nyasi ambayo imemea ambayo ina rangi ya kijani.

Ngombe zaidi ya tatu zimesimama pamoja ngombe hizi zina rangi nyeusi na nyeupe zimewekewa mashine katika matiti yao, mashine hizi zinasaidia katika kukamua maziwa .

Shamba lina mimea aina tofauti tofauti ndizi, nyasi ya ngo'mbe , miti mahindi ambayo hayajakomaa. Angani kuna mawingu ya rangi ya samawati na nyeupe.

Mwanaume mmoja, ako kwenye maabara, mwanaume huyu, amevaa mavazi ya rangi nyeupe, ameeka chini vipira za plastiki, ambazo anaendelea kuchanganya kemikali nazo.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa koti nyeusi anaonekana ana furaha sana kupitia kwa uso wake, mwanaume huyu ana mitungi zaidi ya mitano, ambayo ameweka maziwa.

Wanaume wawili wako nje ya duka lao la maziwa, duka hili lina milango ya kijani na kuta za rangi nyeupe, wameieka mitungi yao nje ambayo ni ya kuekea maziwa.

Mwanaume mmoja ameketi chini ameshikilia ndizi ambayo ametoa makanda mkononi ,Kando yake kuna ndizi ambayo ni ya rangi ya kijani ambayo imetolewa ngozi.

Wanyama wawili ambao ni ngombe wako pamoja. Ngombe hawa wana madoa doa ambayo ni ya rangi nyeupe na nyeusi. Wanakamuliwa na mashine. Wamefungwa miguu ili wasisumbue wakikamuliwa.

Ng'ombe zaidi ya watano, wako pamoja kwenye zizi. Wana madoadoa ambayo ni nyeupe na nyeusi. Wote, wako na afya njema. Wanaendelea kukula nyasi ambayo wamewekewa.

Watu zaidi ya watatu wako pamoja. Wanaume na wanawake. Wote wamevaa mavazi tofauti tofauti. Wanawake wawili, wanaendelea kuchuna ndizi ambayo iko kwa mgomba.

Mwanaume mmoja anaendelea kufunga maziwa ambaye yako kwenye mitungi kwa pikipiki yake, kando gari kubwa ambalo lina rangi nyeupe limesimama na wanaume zaidi ya watatu wamesimama huko.

Migomba ambayo ina matawi ya rangi ya kijani iko shambani, yote ikonna afya njema, Kwan umbali mawingu ya rangi nyeupe na rangi ya samawati yako pale.

Watu wawili ambao ni wanaume wako pamoja. Mmoja amesimama kwenye uwanja ambao una rangi ya kijani na mwingine amesimama kwenye barabara ambayo ina mchanga. Watu hawa ni wauzaji maziwa;.

Ng'ombe mmoja ambaye ina madoadoa ya rangi nyeusi na nyeupe, imefungwa kwenye mti. Ng'ombe hii iko mgonjwa kwa vile iko na vidonda vidonda kwenye mwili wake wote.

Mwanaume mmoja amesimama kwenye uwanja ambao Una nyasi ya rangi ya kijani na ameshikilia mti ambao unasaidia ndizi isianguke. Kando kuna ndizi mingi ambazo zina matawi ya rangi ya kijani.

Mahindi changa yamepandwa kwenye foleni. Yote yana rangi ya kijani na yako na afya njema. Chini nyasi ya rangi ya kijani imemea.

Ngombe zaidi ya wanne wako pamoja kwenye zizi , wote wana madoadoa ya rangi nyeupe na nyeusi wengine wamelala wengne wamesimama , zizini maji imewekwa pale ili waweze kunywa .

Shambani kuna mimea tofauti tofauti. Ndizi, nyasi ya ng'ombe, mahindi, miti. Eneo moja halijalimwa. Angani mawingu ya rangi nyeupe na samawati yako pale.

Watu zaidi ya watatu wako pamoja. Watu hawa ni wanaume. Wamevaa mavazi tofautitofauti. Wawili wako juu ya gari na mmoja ako chini. Ambao wako juu ya gari wanampelea maziwa ambaye ako chini ili aweze kuyamwaga kwenye sufuria.

Shambani ndizi zimepandwa kwenye foleni. Ndizi hizi zina rangi ya kijani na matawi ya rangi ya kijani, zote zina afya njema. Mwanaume mmoja amesimama shambani ambaye amevaa mavazi ya rangi nyekundu na nyeupe.

Mtu mmoja, amebeba, ndizi mkononi, ndizi hii, ina maganda ya rangi ya kijani, na ndani ina rangi nyeupe, ndizi zingine, zimewekwa chini, anaendelea kuzidondoa, ili aweze kuzipika.

Watu zaidi ya watano wako pamoja. Watu hawa ni wanaume na wanawake. Wamevaa mavazi tofauti tofauti. Wanaendelea kuzipanga ndizi zao ambazo zina rangi ya kijani Ili waweze kuuza.

Ndizi zenye rangi ya kijani na matawi ya rangi ya kijani zimewekwa juu ya gari ambayo lina rangi nyeupe, kando miti ya rangi ya kijani imepandwa huko.

Ndizi, ziko shambani, kwenye migomba yao. Migomba hii, ina matawi ya rangi ya kijani. Ndizi hizi, zimepangwa kwenye foleni. Chini, nyasi ya rangi ya kijani, imemea. Kwa umbali, mtu mmoja, anatembea.

Mtu mmoja, ambaye amevaa mavazi tofauti na ng'ombe mmoja, ambaye ako na madoadoa ya rangi nyeusi na nyeupe. Mtu huyu, anakamua ng'ombe hii, huku amefuinga miguu ili isimwage maziwa.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa suruali ya rangi ya samawati. Ameketi chini, mwanamke huyu anakamua ng'ombe ambayo ina rangi nyeupa na nyeusi. Anaonekana ako na furaha sana.

Watu zaidi ya wanne wako pamoja, watu hawa ni wanawake wamevaa mavazi tofauti tofauti, wawili wamevaa vilemba, watu hawa wanapakua chakula ili waweze kula.

Watu zaidi ya watatu, wako pamoja, ambao, ni wavulana, wamevaa mavazi tofauti tofauti, wako na jembe, wanazipanda ndizi, kando, miti ambayo ni ya rangi ya kijani, imepandwa.

Mwanaume mmoja amevalia shati ya rangi ya samawati, amesimama kando yake kuna ng'ombe watano ng'ombe hawa wana rangi tofauti wanne wana rangi nyeusi na mmoja ana rangi nyeupe.

Ndizi changa zenye rangi ya kijani zimepandwa kwenye foleni kwenye udongo mzuri kwa vile ndizi hizi zina afya njema, kando yake kuna nyasi ambayo imemea.

Watu wawili wako pamoja mwanaume na mwanamke. Mwanamke huyu amevaa kilemba, mwanaume huyu amevaa kofia. Mwanamume huyu amebeba mtungi ambao una rangi ya kijani anamtilia maji mwanamke huyu.

Ng'ombe zaidi ya kumi wako pamoja, ng'ombe hawa wana madoadoa tofautitofauti wengi wao wana madoadoa ya rangi nyeusi na nyeupe mmoja wao ana madoadoa ya rangi ya hudhururi na nyeupe.

Ndizi zaidi ya ishirini, zimewekwa kwenye mchanga. Zimepangwa kwenye foleni, ili ziweze kuonekana vizuri. Zina rangi ya kijani, inamaanisha kwamba, zimefika wakati wake wa kukomaa vizuri.

Wanaume wawili wako pamoja. Moja amesimama kwenye nyasi ambayo ina rangi ya kijani. Mwingine amesimama kwenye mchanga. Wanaume hawa wanauza maziwa.

Ng'ombe moja ambaye inamadoadoa ya rangi nyeupe na nyeusi imesimama , Ng'ombe hii inakamuliwa na mashine , imefungwa miguu na kamba ili isiweze kusumbua ikikamuliwa.

Ndizi ya rangi ya kijani, iko kwenye mgomba shambani. Ndizi hii, haijafikia wakati wake wa kukomaa. Kuna matawi ya ndizi ambayo ni ya rangi ya kijani. Imeshikililiwa na miti miwili ili isiweze kuanguka.

Watu wawili, ambao ni wanaume wako kwenye zizi la ng'ombe. Wamevaa mavazi ya rangi nyeupe. Kando yao ng'ombe ambao wako na madoadoa ya rangi nyeusi na nyeupe wako pale wanakamuliwa na mashine.

Ng'ombe mbili ziko pamoja. Ng'ombe hizi zina madoadoa ya rangi nyeusi na rangi nyeupe. Zimelala chini kwenye mchanga. Ziko njaa kwa vile mahali ambapo ziko hakuna nyasi.

Mimea hii ni mahindi iko kwenye shamba ina matawi ya rangi ya kijani mimea hii imevamiwa na ugonjwa ndiposa tunaona ina rangi nyeusi.

Ng'ombe zaidi ya kumi ziko pamoja kwenye Zizi, mwanamke mmoja ambaye amevaa mavazi tofauti ako zizini amebeba pampu mkononi ambayo anatumia kuzioshea ng'ombe hao.

Watu zaidi ya watano wako pamoja kwenye chumba kimoja watu hawa ni wanaume na wanawake, wanawake wawili wamevaa mavazi ya rangi nyeupe na barakoa za rangi nyeupe, wanaendelea kupima maziwa.

Migomba ya ndizi imepandwa kwenye mistari. Ina matawi ambayo yana rangi ya kijani. Chini, nyasi ya rangi ya kijani imepandwa. Ndizi hizi zinaonekana zina afya njema.

Ndizi mingi zimewekwa chini kwenye sakafu. Ndizi hizi zimeiva kwa vile zina rangi ya njano. Zingine zimewekwa kwenye kreti ili ziweze kuuzwa.

Mtu mmoja, amebeba ndizi ambayo ameitoa ngozi. Ndizi hii, ina rangi nyeupe. Kando yake, kuna ndizi ambazo hazijatolewa ngozi za rangi ya kijani.

Watu zaidi ya wawili wako pamoja kwenye zizi la ng'ombe. Watu hawa wanakamua ng'ombe ambazo zimesimama. Ngombe hizi zina madoadoa ya rangi nyeusi.

Mtu mmoja ambaye ni mwanamke ako kwenye maabaara. Mwanamke huyu amevaa mavazi ya rangi nyeupe na neti kichwani ambayo ina rangi ya nyeupe. Amebeba kemikali mbili mkononi.

Mtu mmoja ambaye ni mwanaume amevaa shati la rangi nyeupe, amesimama kando ya ng'ombe. Ng'ombe huyu ana madoadoa tofauti ambayo ni nyeusi na nyeupe.

Kwenye zizi la ng'ombe, nyasi ambazo zina rangi ya kijani, zimefugwa kwa vifungo zaidi ya kumi. Zimefungwa hivi ili ziweze kuhifadhiwa ng'ombe wale baadaye.

Ndizi tatu, ziko kwenye migomba yao shambani, ndizi hizi, zina rangi ya kijani, hazijafikia wakati wao wa kukomaa, kwenye mgomba kuna matawi, ambayo yana rangi ya kijani.

Ndizi nyingi zimepandwa kwenye foleni. Ndiposa ziweze kuonekana vizuri. Ndizi hizi zimepandwa kwenye udongo mzuri ndiposa tunaona zinakaa zina afya njema.